Hapa ni katika shamba la mandizi. Ndizi hili limekomaa na lipo tayari hivi kuvunwa ili mkulima aipeleke sokoni.

Mama huyu ni mkulima wa mandizi akiwa kwenye shamba lake anapolima. Amevuna mandizi kadhaa anayotaka kuyauza.

Mama huyu ni mkulima wa mandizi. Anaonyesha zao lake lililotoka kwenye mgomba wa ndizi.

Hapa ni pahala ambapo maziwa huletwa baada ya mkulima kukamua ng'ombe wake. Mama huyu aliye na koti nyeupe anatumia kijitamba cheupe ili kutoa uchafu kwenye maziwa.

Hivi ni ndizi lililo komaa. Mkulima anaonyesha jinsi ukulima wake umenawiri kwa kuwa amevuna zao lile.

Hapa ni kwenye maabara. Daktari anafanya vipimo tofauti tofauti kutoka kwa vikombe vidogo ambavyo vina sampuli anayotaka kujua kuihusu.

Huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa, anakamua ng'ombe wake mmoja ili kupata maziwa ya kupikia na mengine ambayo anaweza kuuzia majirani wake.

Huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa akiwa katika harakati ya kumkamua ng'ombe wake. Ana ng'ombe wawili. Mmoja wa rangi ya hudhurungi na mwengine wa rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa ni shambani ambapo mkulima huyu anakagua na kuangalia mandizi yake aliyoipanda shambani kama yamekomaa ili kuvuna na kupeleka sokoni.

Huyu ni mkulima wa mandizi ambaye ameivisha mandizi yake na kuyaleta sokoni ili kuyauza kwenye kibanda hiki chake.

Hapa ni katika duka au kiwanda cha maziwa ,aliye na koti nyeupe na kofia anapokea maziwa kutoka kwa wakulima walioleta ili kuuza mazao ya ng'ombe wao.

Hapa ni katika shamba la mandizi, mkulima huyu amevuna mandizi matatu yaliyokomaa kuonyesha vile mazao yake yamenawiri.

Hapa ni shambani ambapo mkulima huyu anaonyesha zao lake la mahindi ambalo amepata msimu huo. Anaonekana mwenye furaha sana kutokana na mazao haya.

Mkulima anapovuna mazao yake kama vile mandizi anayasafirisha hadi sokoni kwa kutumia malori ili kuletea wateja wake ili wamnunulie.

Hapa ni kwenye shamba la mandizi. Mgomba huu una ndizi kubwa kuashiria kwamba mazao ya shamba hili ni mengi na yatanufaisha mkulima sana.

Hapa ni shambani . Mti huu huitwa mgomba ambao huzaa tunda kwa jina la ndizi . Kwa sasa mti huu haujazaa tunda lolote ilhali itakapomea mkulima atachuna matunda yake.

Mkulima huyu anakagua mazao ya mandizi iliotoka katika shamba lake baada ya kuvunwa. Anataka kuisafirisha hadi sokoni ili kuyauza na kupata faida baada ya kuuza.